Eneo lililopo nje ambapo kuna chombo cha moto cha usafiri aina ya gari, ambapo mbele ya chombo hicho cha moto kunajengwa ambalo hufahamika kwa jina la benki, ambapo benki ni sehemu ambayo wanapatanisha waweka fedha na wakopaji kwa lengo la kuboresha biashara na matumizi yao ya fedha kwa lengo la kukuza uchumi wao.

Kikundi cha watu waliokusanyika katika chumba maalumu. Kwenye chumba hichi kina mkusanyiko wa watu tofautitofauti ambao wamekusanyika kwa lengo la starehe. Chumba hichi huonekana kuwa na vinywaji tofautitofauti ambavyo vinakuwa wanapewa watu waliomo humo ndani kwa lengo la kustarehe.

Kijana jinsia ya kume ambaye amesimama katika mgahawa wa kuugwe yaan kaunta baa ambapo nyumaake ikionekana kuwa na mkusanyiko tofauti tofauti yenye kilevi, ambavyo hutumia vinywaji hivyo kuwapa wateja wanaokuja katika eneo hilo, Kwa lengo la kukamilisha mahitaji yao.

Kikundi kikubwa cha watu waliopo katika chumba maalum, ambapo wamekusanyika kwa lengo la starehe. Chumba hichi hufahamika kwa jina la baa, ambapo ni sehemu ya starehe, ambapo watu huenda kwa ajili ya kupata starehe, ambayo inaweza ikawa ni kucheza miziki, au kunywa vilevi.

Sehemu maalumu ambapo hufanyika biashara ya kuuza vimiminika, vyenye kilevi na ambavyo havina kilevi kwa wateja tofauti tofauti kwa dhumuni kuu la kupata faida katika biashara hiyo na pia kukidhi mahitaji ya wateja wao .

Watu wazima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wameshikana mikono ikiashiria kuwa ni ishara ya makubaliano juu ya jambo fulani. Ambapo mbele yao kuna chombo cha usafiri wa moto aina ya gari ambalo lipo nje ya duka, ambapo ndani ya duka hilo kuna mkusanyiko wa magari tofautitofati ambayo yapo katika soko.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa vyombo vya moto, vifahamikamayo kama magari yenye rangi nyeupe, ambapo vyombo hivyo vya moto vipo katika soko kwa dhumuni la kufanya biashara ya magari yauzwe kwa wateja tofauti tofauti katika masoko.

Duka maalumu lenye bango, ambalo huonekana kuwa na maandishi na baadhi ya picha ambayo hutoa taarifa kwa mteja, ajue bidhaa zinazouzwa katika duka hilo. Duka hili ni duka ambalo huonekana kuuza bidhaa za maziwa, ambazo zinakuwa zinatumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mtambo maalumu unaotumika kuuza bidhaa za maziwa, ambapo katika mtambo huu kuna baadhi ya picha na maandishi. Ambayo hutumika kutoa taarifa kwa mteja, juu ya bidhaa zinazouzwa katika mashine hiyo.

Duka maalumu linalouza bidhaa za maziwa, ambapo kwenye duka hilo kuna bango lenye maandishi ikionyesha kuwa sehemu hiyo ni sehemu ambayo inauza bidhaa za maziwa. Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama mbele ya duka hilo, akiwa anasubiri huduma ya maziwa katika duka hilo.

Kikundi cha watu wakiwa wameketi katika meza, wakiwa wameshikilia vikombe ambavyo ndani ya vikombe hivyo huwa na vimiminika vyenye rangi nyeupe, ambayo kimiminika hicho hufahamika kwa jina la maziwa, ambapo maziwa ni kimiminika kinachotumika na binadamu kwa lengo la kuboresha afya ya mwili wa binadamu.

Watu wawili waliosimama mbele ya mtambo maalumu, unaofanya kazi kama duka linalouza bidhaa za maziwa, ambapo katika mtambo huo ni mtambo unaotumika kuuza bidhaa za maziwa zilizopo ndani ya mashine hiyo, kwa lengo la biashara.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa bidhaa na mashine tofautitofauti zilizohifadhiwa katika chumba hicho, na moja wapo ya mashine zilizohifadhiwa ni mashine ambayo inafanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa, ambapo kwenye mashine hiyo ikionyesha kuwa na baadhi ya maandishi na picha, ambayo humpa taarifa mteja kuwa mashine hiyo inafanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtambo uliowekwa katika sehemu maalumu kwa lengo la kuuza bidhaa za maziwa zilizopo ndani ya mtambo huo. Mtambo huu huwa na picha na baadhi ya maandishi ambayo huonekana katika mashine hiyo kwa lengo la kumtaarifu mteja kuwa bidhaa zinazouzwa katika mashine hii ni bidhaa za maziwa tu, mashine hii hufanya kazi ya biashara ambapo inakuwa inauza bidhaa za maziwa kwa lengo kumfuraisha mteja.

Mtambo unafanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa zilizohifadhiwa katika mtambo huu. Ikionekana kuwa kuna mmoja aliyesimama pembeni ya mtambo huu, akionekana kuwa anasimamia au anasubilia mteja aje kupata huduma na kumpa usaidizi.

Mtambo maalumu ambao unafanya kazi kama duka maalumu linalouza bidhaa za maziwa, ambapo katika mtambo huu kuna maandishi na baadhi ya picha ambazo hutoa taarifa kwa mtumiaji au mteja ya kuwa bidhaa za maziwa zinapatikana katika mtambo huo.

Mashine mpya na ya kisasa inayofanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa, ambapo katika mashine hiyo ikiashiria kuwa na picha na baadhi ya maandishi, ambayo hutoa taarifa kwa mteja, juu ya bidhaa zinazouzwa kupitia mashine hiyo.

Mashine maalumu na ya kisasa yenye bango lenye maandishi ambayo hutoa taarifa kwa mtumiaji au wateja juu ya bidhaa zinazouzwa kupitia mashine hiyo, mhusika mmoja akionekana akiwa anafanya marekebisho ya mtambo ambao unaotumika kuuza bidhaa za maziwa zilizopo ndani ya mashine hio.

Muhusika wa duka akiwa amesimama mbele ya duka lake, ambapo ni duka linalouza bidhaa za maziwa. Ambapo nje ya duka hilo huwa na bango ambalo lina picha na baadhi ya maandishi ambayo huonekana kutoa taarifa kwa mteja juu ya bidhaa zilizopo ndani ya duka hilo.

Mtambo maalumu unaofanya kazi kama duka linalouza bidhaa za maziwa ambapo katika mtambo huo kuna baadhi ya picha na maandishi, ambayo hutumika kutoa taarifa kwa mteja kumwonesha kuwa bidhaa za maziwa zinauzwa katika mtambo huo.

Mashine mbili za kisasa ambazo zinafanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa ambapo bidhaa hizo za maziwa huifadhiwa ndani ya mitambo hii, na mitambo hii hua na maelezo na picha nje ya mashine hiyo ambayo hutoa taarifa kwa mteja juu ya bidhaa zinazouzwa ndani ya mashine hiyo.

Mtu aliyesimama mbele ya duka akiwa anasubiria huduma. Na katika duka hilo kuna dirisha ambapo pembezoni mwa dirisha kuna bango kubwa lenye picha ya mtoto mdogo ambaye ameshikilia kikombe cha maziwa, na picha ya ng'ombe ambayo hutoa taarifa juu ya mteja ya kuwa bidhaa zinazouzwa katika duka hili, ni bidhaa za maziwa.

Chombo maalumu chenye mtambo au mashine inayotumika kufanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa kwa lengo la kuboresha biashara ya maziwa, mtambo huu hua na picha na baadhi ya maandishi ambayo huonekana kutoa taarifa kwa mteja juu ya bidhaa zinazouzwa kwa kupitia mtambo huu.

Mtambo mpya na wa kisasa unaofanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa, ambapo katika mtambo huu huonesha kuwa na picha na baadhi ya maandishi ambayo hutoa taarifa kwa mteja, kuwa mtambo huu inafanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtambo unaofanya kazi za kuuza bidhaa za maziwa ambapo katika mtambo huo kuna baadhi ya picha na maandishi ambayo yamewekwa kwa lengo la kumpa mteja taarifa kuwa bidhaa zilizopo ndani ya mashine hii ni bidhaa zinazouza bidhaa za maziwa.

Chombo maalumu chenye kuhifadhi Mashine au mtambo unaotumika kuuza bidhaa za maziwa, mtambo huu huwa na picha na maelezo ambayo hutumika kutoa taarifa ya kuwa bidhaa za maziwa zinauzwa katika mtambo huu.

Muhusika mmoja wa jinsia ya kiume akiwa amesimama katika chumba maalumu chenye kuhifadhi bidhaa za maziwa zilizowekwa katika chumba hicho, kwa lengo la kuhifadhi bidhaa hizi ziweze kukaa kwa muda flani hili ziweze kupelekwa dukani kwa lengo la biashara.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kama mteja akiwa amesimama mbele ya mashine au mtambo unaofanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa, ambapo katika mtambo huo huonekena kuwa na picha na baadhi ya maandishi ambayo huonekena kutoa taarifa juu ya bidhaa ambazo zinauzwa katika mtambo huo.

Duka maalumu linalouza bidhaa za maziwa, ambapo juu duka hilo kuna bango lenye maandishi, ikionyesha sehemu hiyo wanauza bidhaa za maziwa. Na bango lingine linaning'inia mbele ya duka, ambapo ikionekana kuna mtu mmoja amesimama dirishani mwa duka hilo akiwa anahudumiwa.

Mmiliki wa duka lenye bidhaa tofautitofauti akiwa anachuja maziwa katika chombo kisafi kwa lengo la kuhifadhi maziwa hayo, ili yaweze kuuzwa kwa wateja ambao wanaokuja katika duka lake kwa lengo la kukuza na kuboresha biashara yake.

Duka maalumu linalouza bidhaa za maziwa, lenye mabango na picha zenye maandishi yanayotoa taarifa kwa mteja. Ndani ya duka hilo kuna mtambo wa maziwa unaotumika kuuza bidhaa hizo bila ya kuwa na msimamizi anayehitaji awepo wakati wa mauzo.

Mteja aliyesimama mbele ya mtambo au mashine inayofanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa, ambapo katika mtambo huu huwa na picha na baadhi ya maandishi ambayo humpa mteja uelewa na maarifa juu ya bidhaa zinazouzwa katika mtambo huo.

Mtambo mpya na wa kisasa unaofanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa zilizopo katika ndani ya mashine hiyo, mashine hii huwa na maandishi na baadhi ya picha ambayo huonekana kutoa taarifa kwa mteja juu ya bidhaa zilizopo ndani ya mashine hii.

Duka maalumu linalouza bidhaa za maziwa ambapo katika duka hilo kuna bango lenye maandishi ikionyesha kuwa sehemu hiyo ni sehemu wanayouza bidhaa za maziwa, mtu mmoja wa jinsia ya kike akionekana kuwa amesimama katika dirisha la duka hilo akipatiwa bidhaa za maziwa ambazo anahudumiwa.

Duka maalumu linalouza bidhaa za maziwa ambapo katika duka hilo kuna bango linaloonyesha kuwa sehemu hiyo ni sehemu ambapo panauzwa bidhaa za maziwa katika duka hilo. Kikundi cha watu wakiwa katika eneo hilo, wakiwa wanasubiri kuhudumiwa, wakiwa wanahitaji bidhaa za maziwa zilizopo katika duka hilo.

Duka maalumu linalouza bidhaa za maziwa, ambapo katika duka hilo kuna bango lililopo lenye picha na baadhi ya maandishi ambayo hutumika kutoa taarifa kwa mteja, kumuonyesha kuwa bidhaa zilizopo katika duka hilo ni bidhaa za maziwa.

Watu wawili wakiwa ndani ya chumba ambacho kuna bidhaa za biashara mbalimbali zilizomo, ikionesha mteja akipatiwa bidhaa ya maziwa ambayo amepewa na muhusika wa duka anayetoa huduma hiyo dukani.

Duka maalumu ambalo linatumika kuuza bidhaa za maziwa, duka hilo linamaandishi yaliyopo nje ambayo hutoa taarifa kwa mteja juu ya bidhaa zilizopo ndani ya duka hilo, mteja mmoja aua muhisika mmoja akiwa amesimama mbele ya duka hilo ikionekana ni mtu anayesubiri kupata huduma katika duka hilo.

Mwanaume anayemimina maziwa katika kikombe chake chenye rangi ya machungwa ambapo hayo maziwa yametoka katika mashine, ambayo inatumika kuhifadhi na pia kuuza maziwa hayo.

Eneo maalumu, ambalo hutumika kufanya biashara ya kuuza bidhaa za maziwa, ambapo bidhaa hizo zimewekwa katika mpangilio maalum ambapo humsaidia mteja au mtumiaji wa bidhaa hizo kuchagua bidhaa yake pendwa kwa ajili ya dhumuni binafsi.

Mashine ya kielektroniki yenye rangi ya bluu, ambayo hufanya kazi ya kuuza bidhaa za maziwa; yenye maandishi yaliyopo nje ya mashine hiyo yenye kutoa maelezo juu ya bidhaa zilizopo ndani ya hiyo mashine.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa samani tofautitofauti ambazo ni makochi na meza ambazo huifadhiwa katika chumba maalumu kwa lengo la biashara, ambapo wateja huingia katika chumba hichi na kuchagua samani wanayohitaji kwa malengo na matumizi yao binafsi.

chumba maalumu chenye mkusanyiko wa samani tofautitofauti zilizoifadhiwa katika chumba hichi kwa lengo la biashara, samani hizi huifadhiwa kwa lengo la kuwavutia wateja waweze kuja na kununua, samani hizi ambazo ni vitanda na makochi kwa lengo na madhumuni binafsi ya mteja.

Meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao ambayo meza hii imetengenezwa kwa ustadi na uweledi wa hali ya juu, ikiashiria kuwa ni bora au samani iliyotengenezwa kwa ajili ya lengo kuu la biashara. Meza hii huhifadhiwa katika eneo maalum lile liweze kuwavutia wateja watakaotaka kununua bidhaa hii au samani hii.

Chumba maalumu kinachohifadhi samani tofautitofauti, zilizohifadhiwa katika eneo hili kwa lengo la biashara. Samani hizi ambazo huifadhiwa katika chumba hichi, huweza kuwa meza ya kulia chakula au makochi ambapo huifadhiwa kwa lengo la kumuonyesha mteja aje kuchagua bidhaa yake pendwa kwa ajili ya matumizi yake binafsi.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa samani tofautitofauti, ambazo ni; meza, vitanda, viti ambavyo huifadhiwa katika eneo hili kwa dhumuni kubwa la biashara, ambapo wateja huingia katika chumba hichi Kwa lengo la kuchagua bidhaa au samani anayohitaji kwa matumizi yao binafsi.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wakionekana wakifanya shughuli za ufundi, ambapo wakiwa wanaranda mbao na kuweka vipimo sawa za mbao hizi kwa lengo la kutengeneza vifaa au bidhaa maalumu ya mbao kwa lengo la biashara katika kasoko.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa samani tofautitofauti zilizohifadhiwa katika sehemu maalumu, ambapo sehemu hii kuhifadhi samani hizi kwa lengo la biashara ambapo hutumika kuhifadhi samani hizi ili wateja waweze kuja na kuchagua samani yao wapendwa kwa matumizi yao binafsi.

Chumba maalumu chenye meza ambayo imetengenezwa kwa mbao kwa dhumuni la kulia chakula na matumizi mengineyo, na ambapo pembeni mwa meza hiyo ikionekana kuna kabati ambayo pia imetengenezwa kwa mbao ambayo hutumika kuhifadhi vitu vikae ndani ya kabati hilo.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa samani tofautitofauti, ambapo samani hizi huweza kuwa makochi, au meza za mbao, ambazo huonekana kuwa samani zenye hadhi ya hali ya juu, ambazo huhifadhiwa katika chumba hichi kwa lengo la biashara, ambapo wateja huingia na kuchagua samani yao pendwa, kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa samani tofautitofauti ambazo samani hizi huweza kuwa ni makochi au meza ambazo zimehifadhiwa kwa lengo la biashara, wateja huingia katika vyumba hivi kwa lengo la kuchagua samani wanazozihitaji kwa matumizi yao binafsi.

Chumba maalumu chenye muonekano na mandhari nzuri ya kuvutia yenye mkusanyiko wa samani zenye rangi mbalimbali nzuri zilizowekwa kwa lengo la biashara, yaani kuuza samani hizo kwa wateja au watu wenye uhitaji navyo.

Chumba maalumu yenye mkusanyiko wa thamani tofauti tofauti aina ya sofa yenye rangi ya kijivu, iliyoonekana kwenye sakafu ya mbao sofa haya huonekana kuwa ni ya kustarehesha na ya kifahari inayofaa katika sabuni za kisasa na pia masofa haya au samani hizi hukusanywa katika eneo fulani kwa lengo la biashara.

Samani zilizotengenezwa kwa kutumia mbao imara, ili kutoa bidhaa ambayo ni meza na viti vyenye ubora wa hali ya juu; kwa lengo la kuuza samani hizi masokoni na kupata faida katika biashara hiyo ya kuuza samani, ili kunufaisha wateja.

Chumba chenye mkusanyiko wa samani tofautitofauti, zilizohifadhiwa kwa lengo la kufanya biashara na kupata faida, ipatikanayo katika biashara ya kuuza samani hizo. Na pia samani hizi hutengenezwa kwa kutumia mbao, ambazo hutolewa msituni na kukata, ili zitengenezwe samani hizo.

Eneo maalum lenye mandhari nzuri na ya kuvutia zenye meza na viti maalumu vyenye ubora na mvuto wa hali ya juu ambapo inaonekana kuna mtu mmoja akiwa ameketi katika mgahawa wa kungwe akisubiri kuhudumiwa na mhusika wa eneo hilo.

Eneo la mapokezi ambapo wahudumu wawili wa jinsia ya kike wakiwa wanamsikiliza na kumpa mteja wa jinsia ya kike, muongozo na utaratibu unaotakiwa kufuatwa ili aweze kupewa huduma anayostahili katika eneo hiyo.

Mkusanyiko wa bidhaa tofauti tofauti zilizohifadhiwa katika vifungashio maalumu kwa lengo la biashara, ambapo ikionyesha muhusika wa eneo hilo ama mmiliki wa duka hilo akiwa anamhudumia mteja ambaye anauhitaji wa bidhaa zilizopo katika duka lake.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika eneo moja, ambapo hufaamika kwa jina la sokoni ambapo ni eneo ambalo hufanyika biashara ya kuuza mazao, na mazao yakionekana yalikuwa yamekusanywa na wakulima kutoka mashambani na kuleta masokoni kwa lengo la biashara

Eneo la soko linalouza matunda na baadhi ya mazao yenye rangi mbalimbali ambapo na mtu mmoja aliyeketi kando ya meza akiuza matunda mbalimbali ikiwemo machungwa, papai, parachichi na tikiti na mazao hayo yamewekwa katika makreti na kikapu na meza yanayoonekana kwa usafi wa hali ya juu na mvuto ili kuvutia wateja na kukuza biashara yake.

Mkulima mmoja jinsia ya kike akiwa amepangilia mazao yake katika vifungashio au makundi maalumu, kwa lengo la kuhifadhi mazao hayo yaweze kuwa katika mpangilio maalumu na kuvutia wateja watakaokuja kununua bidhaa za mazao alizoweka sokoni ili kukuza biashara yake.

Eneo maalumu ambalo hufahamika kwa jina la sokoni, ambapo eneo hilo ni eneo la biashara ambapo wafanya biashara huwa mkusanyiko wa bidhaa tofauti tofauti ambazo zinawezazikawa mazao au bidhaa za viwanda kwa lengo la kuwauzia wateja ili waweze kupata faida katika biashara yao.

Kikundi cha watu wakiwa wamejikusanya katika eneo moja, ambapo eneo hilo huwa na mkusanyiko wa mazao tofauti tofauti yaliyowekwa katika mafungu, ambapo muhusika au muuzaji wa mazao hayo hufanya biashara ya kuuza mazao hayo kwa wateja wenye uhitaji ambapo mazao hayo ni mazao yaliyovunwa kutoka mashambani.

Mkusanyiko wa watu ambao wanakusanya mazao yaliyopo katika makundi tofauti tofauti, ambapo huonekana kuwa mazao yaliyokusanywa mafungu tofauti hutumika kwa lengo la biashara, ambapo wahusika ambao wanamiliki mafungu haya huwa wanauza bidhaa hizi au mazao haya kwa wateja wenye uhitaji.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu wenye jinsia tofauti tofauti ya wanaume kwa wanawake, wenye lengo la kuuza na kununua bidhaa kwa madhumuni yao binafsi, eneo hili hufahamika kwa jina la sokoni.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake, wakiwa katika eneo la biashara, ambapo watu huuza na kununua bidhaa kwa malengo flani. Eneo kama hili hufahamika kwa jina la sokoni.

Eneo maalumu lenye mlango wa chuma wenye rangi ya kijani na maelezo meupe, ambapo kuna wateja waliopo kando ya mlango huo, ikiashiria kuwa eneo hilo hutoa huduma za kifedha kwa kutumia simu ya kiganjani.

Eneo lenye nyumba nzuri na kisasa yenye mandhari nzuri iliyowekwa ukuta kwa ajili ya ulinzi wa mali zilizoko ndani ya nyumba hiyo, nyumba ni mali isiyohamishika na pia ni mali ambayo hutoa makazi ya kudumu kwa watu wanaoishi katika eneo hilo.

Nyumba nzuri na kuvutia iliyowekwa nyaya za umeme kwa ajili ya ulinzi wa mali zilizopo ndani ya nyumba hiyo, nyumba ni mali isiyohamishika na pia ni mali ambayo hutoa makazi ya kudumu kwa mtumiaji au mmiliki wa nyumba hiyo.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa nguo na viatu vya jinsia ya kike vilivyohifadhiwa na kuwekwa katika mpangilio maalumu kwa dhumuni la biashara. Bidhaa hizi zimewekwa katika mpangilio huu kwa lengo la kumvutia mteja ili aweze kuchagua bidhaa yake pendwa kwa matumizi yake binafsi.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa nguo zilizowekwa katika mpangilio mzuri na wakuvutia Kwa dhumuni la kuwavutia wateja kununua bidhaa za nguo zilizowekwa katika chumba hichi. Mkusanyiko wa nguo zilizowekwa katika vyumba hivi hufaamika kama eneo au duka ambalo la kufanya biashara.

Chumba maalum chenye mkusanyiko wa nguo za watoto, zilizohifadhiwa na kuwekwa katika mpangilio maalum, ambapo mpangilio huu umeekwa kwa ajili ya lengo la kuvutia wateja watakaokuja katika chumba hichi, nakutaka kununua bidhaa zilizopo katika eneo hili au chumba hichi.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa bidhaa za nguo zilizohifadhiwa katika mpangilio maalumu, bidhaa hizo za nguo huhifadhiwa katika mpangilio maalumu ili kumvutia mteja ili aweze kuchagua bidhaa yake pendwa kwa madhumuni yake binafsi.

Eneo maalumu lenye mvuto ambapo likiashiria kuwa na mkusanyiko wa nguo zilizohifadhiwa katika mpangilio maalumu na wa kuvutia, ambapo hutumika kuvutia wateja ambao watakaokuwa wanakuja katika duka hili kwa lengo la kuchagua nguo kwaajili ya matumizi yao binafsi.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa viatu vya jinsia ya kiume na jinsia ya kike, kwa lengo la kufanya biashara ikuwe katika masokoni na maduka makubwa ya wafanyabiashara.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa bidhaa na vinywaji vilivyowekwa katika mpangilio maalumu kwa lengo la kuhifadhi vinywaji hivi, ili viweze kuvutia wateja watakaokuja na kuchagua vinywaji vyao pendwa ambavyo vitakavyotumika kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Chumba maalumu ambacho huifadhi bidhaa zilizo wekwa katika mpangilio maalumu, ambapo bidhaa hizi zimewekwa katika mpangilio huu kwa lengo la kumrahisishia mteja ili aweze kuchagua bidhaa yake anayo hitaji ili aweze kuitumia na kuinunua.

Mwanamke aliyevaa nguo ya juu yenye rangi ya uwaridi na kushikilia mkoba, akiwa anafanya manunuzi katika duka kubwa, yaani supamaketi.